Usafi wa mazingira ambapo watu wanakusanya takataka kwa kutumia matolori na kuweka kwenye gari, lililosimamishwa pembeni baadae hupelekwa jalalani kumwagwa. Hii husaidia kuboresha muonekano wa maeneo na kuzuia magonjwa ya mlipuko.